Kijana amesimama uwanjani huku akionyesha kitambulisho cha mpiga kura kwa mkono yake miwili. Anaonekana kwa furaha na fahari ishara kuwa amekamilisha usajili wa kupiga kula. Sasa hii inakisi hatua muhimu katika kushiriki demokrasia.

Kuna watu wawili ,mmoja amevaa koti vizuri na huyo mwingine amevaa shati jeupe ambao wanapiga stori hapa. Vile tunavyoona wanacheka wakitazama hapo mbeleni.

Hapa tunaona rais wa Kenya rais Ruto na mama ingine wanakaa pamoja wakiwa wanasherehekea ama wanapenda watu wao wa nchi ya Kenya. Wakiwa wanaona kwa hiyo maua yake iko mbele yao na watu wengi nyuma yao.

Hapa kuna wachezaji wawili, wanacheza mchezo wa mikono, handball , wakiwa wanakimbia nayo. Kuna mchezaji mmoja hapo, akiwa na tishati ya buluu, mwingine akiwa na tishati ya nyeupe. Akona mpira kwa mkono wake ili aende kuiweka.

Kuna mwanamke ambaye amevaa bendera ya Kenya akiwa anashabiki timu yake ya Kenya Harambee stars akiwa hapo kiwanjani. Na hiyo timu sasa wanaona sasa kama hiyo ni ushabiki.

Kuna timu moja hapo wakiwa wamesherehekea hasa vile wamechukua hii zawadi wakiwa wamechukua kwa mikono yao ama wameshinda vile tunavyoona. Wote wako na furaha wakiwa wanasema wakiwa wanashukuru Mungu.

Hapa ni huduma center, kuna watu wengine wamepanga laini upande hio wakiwa wanatumia wanataka usaidizi hapo kama huna makosa kutoka polisi. Kuna wengine hapo kando wakiwa wamepanga laini.

Vile tunavyoona hapa, kuna wahudumu mmoja hapa ni huduma Kenya. Kuna wahudumiwa wakiwa wamekaa wanaongelesha wahudumu, wanaeleza kitu vile iko, ama ile document ambayo hawana.

Hapa ni Huduma center. Vile tunavyo ona hapa kuna watu wengi wakiongeleshana. Na wahudumu wengi wakiwa wanaingilia hiyo mkutano wanasema sasa wanataka washike kazi vizuri mili serikali iwaone kama watu wanasaidia watu.

Kuna mmoja ambaye tunaona akiwa na bahasha na makaratasi akiwa nataka kupeleka hapo ofisini ili hii kitu itokee vizuri. Ama apate yake document yake vizuri vile inaonekanavyo huyu anatengeneza pasipoti.

Mwanamke aliyevaa miwani na nguo ya kiafrika ya rangi mbalimbali, anahotubia hadhira akiwa mbele ya kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango la nembo ya serikali ya Kenya ikiashiria kuwa yuko kwenye tukio rasmi la kitaifa au kikao cha serikali.

Kile kitu naona hapa inakaa mahakamani, ikiwa imechorwa sanamu na kitu ingine imechorwa hapo ni simba mbili ambayo imeshikwa hapo na alama ya kijani na kijogoo. Vile tunaona hapa ni mahali ambayo watu waapishwa wakikuja ama haki za watu.

Hapa ni huduma center. Tukiona hivyo kuna wanawake wengi wakiwa wanaongojea kazi ipatwe ama wahudumiwe. Mmoja ana ngalia anatazama hapa ana mwanamme mmoja. Huyu mwanamke ako na mtoto ambaye amevalia koti la nyeusi.

Mwanamke huyu amevaa mavazi rasmi ya majaji ama amesimama kwenye mambari yenye manembo, na idhaa ya maakama yake, anaonekana akiwa tayari kuhotubia au kutoa hotuba kwenye tukio rasmi, labda la kimahakama au ya kitaifa. Mandhari ya nyuma inaonyesha maandishi ya hafla rasmi na kuonyesha kuwa nafasi anayoshikilia ni ya heshima na mamlaka katika mfumo wa haki.

Kuna jamaa mmoja akiwa na karatasi ya buluu, akiwa na mama mwingine hapa akivaa kioo, wakiona hapa wakitazama hapa mbeleni. Vile inavyokuwa wanaeza kuwa ni wanasiasa ama wale ambao wanafanya biashara, watu wakubwa ambao wameelewana.

Mwanaume amesimama mbele ya kundi la watu walioketi kwenye viti akionekana kutoa hotuba na mafunzo. Watu walioketi wamevaa sare nyeusi na skafu nyekundu wakimsikiliza kwa makini.

Kuna watu wengi ambapo wameweka laini hapo wakiwa wanataka kupeleka watoto wao ama waende kuangalia wanyama wa pori. Hapo inakuanga Game park tunaye ona hapa. Kuna wawoto wengi na wamama ambapo wamekuja pamoja.

Tunaona hapa Ms Hellene Rafaela Namisi, akiwa anangojea hapo kwa studio akiwa anasema vitu ambavyo hawa wananchi uzuri wao ni vile ambavyo walikuwa wanachagua ama walikuwa wanapatiwa kura yao.

Kuna mama akona mtoto hapa akiwa anaongeleshana naibu rais wa Kenya, Kindiki. Vile tunavyoona hapa ni Huduma Kenya ama Huduma Centre. Sasa kuna watu wengine karibu yake wakiwa wana...

Hapo kuna watu wengi wamekuja pamoja wakiangalia ama wakifanyiwa kazi hapo watu wengine wako na kalamu na karatasi ambapo wanafanyia ama wanahudumia kazi, inaeza kuwa, itakuwa.

kuna timu la wasichana wakiwa na ma T-shirt ya bluu akiwa wanataka kucheza kandanda ya mpira ya miguu. Vile tunavyoona kwa wote kuna wengine wanono ambapo huwa wamekuwa refu refu sana.

Jamaa mmoja amevaa shati akiwa kwenye huduma centre , akifuatilia maelezo kwenye skrini ambaye yanaonyeshwa na kijana mwingine, karibu nao kuna watu wengine wanaokusanyika wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo yaliyotolewa, mmoja wao ni mzee anayekadiriwa kuwa na hivo.

Mchoro unaoonyesha askari polisi aliyevaa sare rasmi akiwa amesimama kwa utulivu alikiwa anachukua karatasi. Pembeni yake kuna wanafunzi waliovaa sare, wakiwa kwenye matembezi na maonyesho ya kielimu. Juu ya mchoro kuna maandishi Nairobi International Trade Fair , inayojulikana pia kama NITF. Hili linaashiria tukio kubwa la maonyesho ambapo taasisi mbalimbali.

Kwa skrini ya kompyuta kuna fomu inayojaza maelezo ya mwombaji yanayoonyesha sehemu ya kuandika jina la muombaji, nambari ya kitambulisho au paspoti, na mahali anapoishi kama vile mji au mtaa inayoonekana ni mchakato wa kuanzisha ombi jipya la huduma pengine ya kiserikali au kibiashara ambapo taarifa za msingi za mteja zinahitajika kuanza usajili rasmi.

Hapa tunaona watu wengi wakiwa na chama yao ya kazi iendelee akiwa anasema watu wetu ako na hii chama tunachaguliwa huyu, wananchi wanataka wa hii chama ambayo wanacheka cheka hapa vile inavyo ona.

Hii ni chama ya ODM, wakiwa wamepatana hapa wakizungumza vile waikwa watashinda hiyo siasa ama vitu vyao amzo hii wanapanga sasa, ili 2027 wapate kitu mzuri ama wapate hiyo cheti.

Moja wamekusanyika pamoja wakiwa wameshikilia kikombe cha ushindi juu kwa furaha. Mmoja wao anaonekana akiinua mpira juu na wakishangilia kwa nguvu na furaha tele. Wamejaa nishati na wengine wakipiga kelele kusherekea mafanikio yao.

Watu wengi wamekusanyika wakiwa na furaha wakipigia kelele na kushangilia kwa mkono juu huku wakiwa wamevalia mavazi za rangi tofauti na kushika bedera za kenya. Baadhi yao wanaonyesha ishara za ushabiki na nyuzo zao zinaonyesha msisimuko mkubwa inayoonekana la tukio la mchezo ama sherehe kubwa ya kitaifa ambapo uwanja wa uzalendo na shangwe vimetawala.

Tunaona hapo rais Ruto akiwa anasalimia watu wake ama wananchi wakiwa wanapenda sana, akiwa amevaa vizuri na kofia ngepe ambapo hapa inatuonyesha watu wengi wakipatia mkono wao.

Kuna watu ambao hapa wako na furaha, wengine wakiwa na tazama hapo mbeleni, wakiwa na shabiki wa timu wa harambee wa Kenya wakiwa kiwanjani na wanaangalia mchezo vile inakuwa.

Timu mbili zipo uwanjani, zikicheza mpira. Timu moja imevaa fulana za bluu zenye maandishi ya Betika, huku timu pinzani wakiwa na fulana za majano. Mchezaji kutoka timu ya bluu anaonekana akiwa kwa mpira mguuni, akijaribu kupeleka mbele na kuandaa pasi.

Kuna neno hapo imeandikwa . Hii ina maanisha sasa kuna haki za binadamu ambapo huwa hapo mahakamani watu wakipagana ama wakiwa wameenda kwa ushajilizi auaushambulizi wa vitu vingine ambavyo huwa binandamu anakuwanga nayo.

Hapa tunayeona ni Huduma center watu wengi wamekaa hapa ili wapate usaidizi. Kuna wengine ambapo hua wanaweka document yao ya kuzaliwa ama pasipoti. Zingine wamesaidiwa wakiwa.

Vile tunavyo ona hapo kuna timu ya wanaume ambayo wanachezanga mpira ya miguu ile ya kandanda. Wakiwa wanafanya kazi na zoezi. Wakiwa wanajitayarishia kucheza mpira ya siku ya leo hasa.

Hapa tunaona wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wako na kitu karatasi ambayo wanatuonyesha hapa. Nyuma yao imeandikwa state of judiciary wakiwa wanasema hao ndio sasa wananchi wakuu.

Kuna mwanaume na wanawake ambao wanasalamiana kwa mikono kwa furaha kubwa, wakionekana kama marafiki waliokutana baada ya muda. Watu wengine waliopo karibu nao wanatazama huku wakicheka na tabasamu, usoni mwao wakiwa na furaha, mshikamano, hali ya upendo na urafiki inajitokeza wazi katika tukio hili.

Kundi la wanaume na wanawake limepigwa picha ya pamoja mbele ya bango lenye maandishi The Judiciary Tribunals . Mandhari inaonyesha kuwa ni hafla rasmi inayohusisha maafisa au maakama au wafanyikazi wa mabaraza ya usuluhishi, lengo kuu linaonekana kuwa ni kutoa suluhisho la haraka au ubora wa migogoro.

Hapa kuna mwanamke ambaye ako na bendera ambayo imeandikwa bandari F.C , hiyo wanachezanga kwa group ya Kenya premier league wakiwa kwa uwanjani, huyu ni shabiki wa hiyo timu vile inaonekana akiwa na bendera yao.

Kuna watu ambao wanafanya kazi ya hapa wakiwa kalamu na kitabu ama makaratasi. Mmoja akiwa amevaa kofia wengine hakuna kitu wanavaa, wanavaa tu nguo ya shati. Kuna msichana mmoja akiwa anaangalia huyo mtu ambaye anachora kitu.

Hapo tunaona rais akiwa anaapishwa ama akiwa anacheka na mwanamke mwingine. Sasa wakiwa wanacheza ama wakiwa wanaambiwa vitu vizuri ambavo huu hii Kenya vile inavyoendelea kuwa na watu wanaheshimika.

Hapo kuna timu ambapo huwa wanaitwa Bandari FC wakiwa wanatuonyesha hapa vile jamaa wako na furaha ama wameshinda, timu hii waanachezanga kenya premier league , vile tunavyojua ni timu ngumu katika hali hiyo.

Hapo ni huduma centre , kuna jamaa mmoja akiwa na kalamu na kitabu anaandika kitu ama anarejesta kitu akiwa na jamaa ingine hapa ambapo ako na koti nyeusi tititi.

Hapa ni Huduma center. Kuna watu ambaye wanaongojea wahudumiwe. Kuna askari mmoja hapa. Watu wamekaa wakiongojea wafanyiwe kazi. Wanangojea kufanyiwa kazi vile naona na vitu vinginevyo ambayo kama kitambulisho na vitu vingine.

Hapa vile tunavyo jua hapa ni posta. Posta huwa tunawekanga makaratasi zile ambavyo huwa unatuma mahali ingine ama unatumia mtu. Hua huyo mtu kama hayuko hapa sasa anaenda kuchukua kwa hiyo posta ingine.

Vitabu kadhaa zimefungwa vizuri na zimepangwa kwa taratibu ju ya mezani au meza. Kwenye baadhi ya vifuniko kuna maandishi ya pindi yanaonekana wazi. Huenda likamanisha jina la kitabu au mchabishaji. Mpangilio huu unaonyesha maandilizi ya vitabu.

Tunaonekana hapa kundi la watu ambapo wamekaa ndani ya Huduma center wakiwa wanaongojea usaidizi kwa wahudumu, hawa wahudumu pia wakiwa wanaangalia mahali ambapo iko kompyuta yao, wakiwa wanasaidia moja kwa moja kuna askari mmoja ambapo anachunga hapo ndani.

Hapa tunaona shabiki ya Kenya wakiwa na watu wengine wakiguzaguza wanawake wengine na mikono .Pamoja wanasherekea vile tunaona saa hizi wako kiwajani wakiwa wanashabiki timu yao vile tunaona hapa.

Hapo ni Huduma center. Tunaona msichana mmoja akiwa anahudumia msichana mwingine akiwa anakaa kwa kiti. Sasa yeye anangojea hapo uasaidizi wa kama kitambulisho ama kitu vingine vya document .

Kunda la watu limekusanyika, wengi wao wakiwa wamevaa kofia zenye nembo ya ODM. Katikati ya kundi hilo, kuna mzee anayeshika mkono wa mwanaume mwingine huku akinena kupitia kipaza sauti. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa, au mkusanyiko wa kijamii ambapo ujumbe muhimu huwasilishwa.

Vile tunavyona hapa ni Huduma center. Kuna wahudumu na mhudumiwa mmoja ambapo hua anataka kubadilisha kitambulisho chake ama vitu vingine vya documenti hasa huu anaitwa...

Vile tunavyojua hapa kuna watu wengi ambao wamepanga lain hapa wakiwa wanaongojea huduma namba yoa, wamekuja moja kwa moja wakiwa wanavaa barakoa ili wanajizuia wasipate homa ama vitu zingine ambavyo huwa ina spread ingi.

Hapo ni Huduma center. Hapo Huduma center tunavyo ona kuna wahuduma ambapo huwa wanahudumia watu wakiwa wako na computer yao. Vile tunavyo ona hapa ni pahali pa kuenda kuchukua document au kitambulisho chako kama kimepotea.

Hapo ni mahali pa kuweka chafu karibu na njia, imeharibika, hapo haitakikani iwekwe hii vitu. Vile tunavyoona hapa ni nje, itakuwa inatakikana isafishwe vizuri, hapa ni chafu sana.

Watu wamesimama kwa mstari ndani ya ofisi .Kila mmoja akiwa ameshika makaratasi mkononi . Wanaonekana kuwa kwenye mchakato wa kusubiri huduma labda ya ujasiri malipo au maombi rasmi. Mazingira haya yanaonyesha utaratibu wa utoaji huduma kwa ofisi wa umma au binasfi ambapo watu wanahudumia kwa mpangilio kulingana na foleni ,kila mmoja anaonekana zamu yake kwa utilivu.

Tukiangalia hivi kuna watu ambao wanakuwa wamekuja mahali ya huduma ikiwa inataka wahudumiwe. Kuna jamaa mmoja anakaa hapo akiwa anaongojea watu wakuje ama awafanyie kazi vizuri vile inakuwa inatakikana.

Hapa vile tunavyoona ni wakati wa kuapisha rais wa Kenya akiwa ana bibilia akiwa anasema nitafanya aki kazi vizuri akiwa ana bibi yake hapo sasa akiwa anasema ntawafanyia wakenya kazi vizuri.

Mimi naona hapa kuna watu wengi ambapo huwa ni aina aina. Wengine wakubwa, wengine wafupi ambapo huwa wanasema wamechukua bendera ya Kenya wakaweka mkono yao juu ili wajue sasa vile wameshinda.

Hao wasichana wanacheza voliboli na wako timu mbili. Timu moja iko na tishati ya blu na nyingine wako na nyeupe.

Watu wamesimama kwenye foleni ndefu wakihudumiwa katika dirisha la huduma, labda hospitali au ofisi ya umma, baadhi Yao wanashika makaratasi na vitambulisho wakisubiri zamu yao. Hili kwa hii inaonyesha changamoto za kupata huduma muhimu, lakini pia inakisi subira ya utaratibu wa wananchi. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa kupanga huduma Kwa ufanisi.

Hapa kuna watu ambapo tunaona wamekaa. Wengi wao wameva T-shirt ambayo imeandikwa KDF. Ni sasa ni timu moja ama shabiki wa timu moja ambazo wanajuana sasa.

Kuna askari mmoja hapa akiwa anaangalia kukuja kazi ambapo huwa inafanyiwa huduma center ama wanafanya watu vile wanasaidia ama vile usaidizi iko. Kuna wengine ambapo wanafanya kazi kwa kompyuta vile tunayeona.

Kuna mshabiki mmoja hapa ambao amejichora kuwa anapenda nchi yake ama ile timu yake ambao wanacheza mpira. Akiwa na suruali ya ndani tu peke yake zile zingine amechora vile bendera ya timu iko.

Hapa ni shirika la magari. Inatuonyesha hapa kama ni siweji ya maji ambayo zinapita, maji chafu. Hapa tukiangalia hivyo ni mji wa Kenya pamoja na shirika ambaye inaitwa Yondai, vile tunavyoona hapa ni mahali chafu.

Hapo tunaona Kalonzo Musyoka na wengine ambapo wanasema kitu wakiwa pamoja ama wakiwa wanataka kuchukua urais wakiwa wanataka wanaambia watu wapige kura.

Hapa tunaona kuna wanawake wengi wakiwa na bendera ya Kenya wakiwa wanapiga nduru wakiwa wanasema timu yetu ndiyo wata win leo. Ama washabiki wengi kuna wanaume na wanawake wakiwa wako pamoja.

Hapa tunaona kuna watu wengi washabiki wa Harambee Stars wa Kenya wakiwa na bendera ya Kenya hapo juu na wengine wakipanda hapo chini wanaangalia wanatazama mpira.

Mwanamke mmoja akiwa ana tumia kompyuta, kuna jamaa mwingine kamammkubwa yake akiwa anamsaidia. Hapo vile tunavyoona ni Huduma center ama ofisi la ku dokumenti kusaidia kitu. Kuna mama mwingine anausaidizi huko.

Kwa hapa ni Huduma center kuna wahudumu na wahudumu mingi wakiwa wamekuja hapa. Kuenda kuangali hali ya huduma vile watu wanahudumiwa ama wanataka kuenda kurudisha vitambulisho ama document .

Hapa kuna wananchi wengi wakiwa wanasherehekea. Wengine wakona tarumbeta hapa wakiwa wanaweka mdomoni. Vile wanavyoangalia ama wanacheka wanatazama kuna mtu ambaye anakuja ama anaweza kuwa shambiki wa Kenya ya timu ya harambee.

Hapa naona watu ambao wanafanya huduma Kenya wakiwa wamechukua kitambulisho pamoja wakiwa wanatuonyesha hapa vile wanafanya kazi na kuna wengine ambao wanavaa barakoa na vitu vinginevyo wako na koti.

Hapa naona athletiki ambao wanakimbia, kila mmoja ambapo huwa ametoka nchi yake anamkimbilia, hasaa tunaona wakenya, mkenya mmoja akiwa nambari wa kwanza, ule mwingine sasa wako chini, wamezoea kucheka sana ama kuchosha.

Hapo ni huduma centre, kuna daktari na mhudumu moja ambao wanapiga story wakiwa wanacheka wakiwa wanatazamana hapo machoni, kwa vile tunavona hapa ni mahali ya kusaidia kurudisha kitambulisho na vitu vingine vya serikali.

Hapo vile tunavyoona kuna mpira ambayo unaochezwa. Unachezwa na timu mbili ambapo tunaona moja rangi yao ni nyeupe na hio rangi yao ingine ni nyekundu. Akona mpira jamaa.

Tunaona hapa kundi la watu ambapo wamekutana wakiwa na barakoa wote. Mwingine ako na faili na vitabu ama kalamu. Akiona anataka kusaidia watu ambao wanataka kuchukua hiyo paspoti amekuja mahali ya hapo.

Watu wanne wamevaa vizibao vya usalama na barakoa, wakiwa katika banda la huduma lililo na meza na steni ya mbao. Inaonekana ni shughuli ya usajili au utoaji wa taarifa, huenda ni zoezi la afya, ushamashaji wa jamii au msaada wa dharura.

Hapo, ni Huduma Center. Vile tunavyojua huwa, Huduma Center inatusaidia kitu mingi ambapo huwa, watu wanataka ama vitu document za serikali. Pia, wanatusaidia hapa, tukiwa tunataka kuenda kuchukua kitambulisho ama karatasi la kuzaliwa.

hapa ni Huduma center kuna wahuduma ama wahudumiwa wengi wakiwa wanasimama wakiongojea sasa usaidizi ya wahudumu wao. Vile tunavyo ona kuna msichana mmoja akiwa anaongojea.

Kitu kinacho oneka hapa ni tinga tinga amayo inayofanya kazi karibu yake kuna nyumba ambayo naona ni gorofa moja ambayo ni kubwa vile inaonekana kuna kitu kingine hapa karibu yake.

Kuna wachezaji ama washabiki ambapo kuna basi ambao wamepanda wengine wakiwa wanakimbia mbele ya hiyo basi vile tunavyo ona. Kuna wengine ambapo wamewekwa juu ili wapige kelele ama wakue shabiki.

Vile tunayoona hapa ni Huduma Centre, wahudumu wote wanavaa barakoa wakiwa na kompyuta yao kila mtu anafanya kazi yake akiwa anaangalia vile serikali inalipa ama nimeletwa kufanya kazi haki ya watu.